Hapa ni ndani ya duka ambapo biashara inaendelea. Ni kwenye sekta ya kuuza vifaa vya urembo au mapambo, viatu na mavazi ya wanaume na pia ya wanawake. Nguo zimetundikwa kwenye chuma zilizo katikati ya chumba hiki. Kuna ukuta wa rangi nyeupe na kuna mwangaza upande wa juu.

Apa ni kwenye duka la kuuza mapambo na vifaa vingine vya urembo hasa vya wanawake. Kuna vifaa kama vile miwani, mikufu, shaga, pete na kofia. Kuna muudo wa kujaribia ambao umevalisha nguo hizi hili kuweza kuvutia wateja.

Hapa ni ndani ya duka ambapo vifaa au bidhaa za urembo na mapambo vinauzwa. Nguo na viatu vya wanaume na wanawake pia vinauzwa kwenye duka hili. Kuna nguo ambazo zimetundikwa kwenye viango.

Hapa ni ndani ya duka ambapo vifaa vya urembo au mapambo vinauzwa. Hasa ni vitu vya wanawake. Kuna vifaa kama vile miwani, mikoba midogo au pochi, kuna mikufu, shanga na pete. Vitu hivi vimepangwa kwenye rafu ambazo ni za rangi nyeupe.

Hapa ni ndani ya duka ambapo vifaa mbalimbali vya urembo au mapambo vinauzwa hasa vya wanawake. Kuna mikoba au vipochi, kuna mikufu, shanga, pete na herini. Pia kuna miwani, vimewekwa kwenye rafu na vimepangwa vizuri.

Hapa ni ndani ya duka la kuuza mapambo na vifaa vingine vya urembo hasaa vya wanawake. Kuna nguo zilizowekwa huku zikininginia kama vile rinda, nguo ndefu na sweta. Kuna mifano ya kujaribia ambayo imevalishwa nguo hizi ili kuvutia wateja.

Hapa ni ndani ya duka ambapo bidhaa za urembo na mavazi ya wanaume na watoto, na vilevile ya wanawake zinauzwa. Kuna mifano ya kujaribia ambayo inafanana na binadamu na imevalishwa nguo ili kuvutia wateja. Nguo zingine zimewekwa kwa vipini huku ziinig'inia.

Hapa ni ndani ya duka, ambapo bidhaa, au vitu vya mapambo, na mavazi ya wanawake vinauzwa. Kuna nguo kama vile rinda, shati, na sketi, ambazo zimening'inia, kwenye ukuta, zingine zimening'inia katikati ya nyumba hii, ili wateja waweze kuchagua, wakiwa wamesimama.

Hapa ni ndani ya duka la kuuza vifaa vya urembo au mapambo .Vile vile mavazi ya wanaume na pia wanawake yanauzwa. Mavazi haya yamening'inia kwenye viango .Kuna nguo kama vile kaptura, shati, koti na sweta.

Hapa ni kwenye duka la kuuza vifaa vya urembo au mapambo hasa ya wanawake. Kuna vitu kama vile miwani, shanga, mikufu, na pete. Kuna mfano wa kujaribia ambao umevalishwa kofia na shati nyeupe ili kuvutia wateja.

Hapa ni ndani ya duka la urembo na nguo ambapo biashara imeendelea. Kuna vifaa mbalimbali kama vile mikoba, pochi, saa, mikufu, pete na shanga. Kuna mfumo wa kujaribia ambao umevalishwa kofia na nguo ambayo ina rangi tofauti tofauti.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye duka la kuuza bidhaa za urembo au vya mapambo hasa vya wanawake. Kuna mikoba iliyoning'inia kutoka kwenye ukuta. Kuna nguo, viatu na bidhaa zingine kama vile sweta na saa na mikufu.

Hapa ni ndani ya duka la kuuza mapambo mbalimbali kama vile shati, nguo, viatu, tai na vifaa vingine hasa vya wanaume. Kuna mfano wa kujaribia ambao ni mweyeusi uliovalia shati nyeupe na nyingine ndani ya rangi ya samawati.

Hapa ni ndani ya duka la kuuza vifaa vya urembo na vingine vya mapambo hasa vya wanawake kama vile mikoba, herini, shanga, mikufu na saa. Zimepangwa kwenye rafu nyeupe.

Hapa ni kwenye duka ambapo mavazi na vifaa vingine vya urembo au mapambo vinauzwa. Kuna nguo kama vile shati ,kaptura, koti na suruali ndefu. Nguo hizi sana sana ni za wanaume. Kuna mfano wa kujaribia ulio upande wa kulia, umevalishwa nguo ili kuweza kuvutia wateja.

Huu ni muktadha wa biashara na ni kwenye duka la kuuza vifaa vya urembo na mavazi hasa ya wanawake. Kuna miundo ya kujaribia ambayo imevalishwa nguo hizi ili wateja wakipita upande wa nje waweze kuvutiwa na nguo.

Hapa ni ndani ya duka la kuuza mavazi na vitu vingine vya urembo, hasa vitu vya wanaume. Kuna bidhaa kama vile shati zilizoning'inia kwenye ukuta, kuna suruali ndefu na kaptula. Kuna meza iliyo katikati ya chumba hiki ambacho ni ya hudhurungi. Imewekelewa shati zilizokunjwa.

Hapa ni kwenye duka la urembo, ambapo mapambo mbalimbali yanauzwa, kama vile nguo, shati, suruali ndefu, kaptura na tai. Vifaa vingi vinavyouzwa kwenye duka hili ni vya wanaume.

Hapa ni ndani ya duka, linalouza mapambo na vifaa vya urithi na nguo kama vile shati, suruali, kaptura na rinda .Nguo hizi zimeninginia kwa vifaa vya chuma ili wateja kuweza kuzitazama na kuchakua wenyewe wanavyotaka.

Hapa ni ndani ya duka la kuuza mapambo ya wanawake kama vile mikoba viatu shanga mikufu pete na nguo nyingine nguo hizi zimepangwa kwa kuninginia upande wa kulia juu kabisa ni viatu na shanga lililovalishwa kwa muundo mweusi.

Hapa ni ndani ya duka ya kununua nguo na viatu na vifaa vingine vya kujipamba. Duka lenyewe ni la kujihudumia. Viatu vimepangwa katika rafu ya juu huku shati zikiwa zimepangwa pande ya chini. Nguo hizi ni za wanaume pekee.

Hapa ni ndani ya duka la kuuza vifaa vya mapambo kama vile begi au mikoba ya wanawake viatu shanga mikufu pete na vitu vinginevyo kama vile tai kuna kiti cheusi kilicho katikati ambacho wateja wanaweza kukalia baada ya kuchagua wanachoaka.

Hapa ni ndani ya duka la kuuza nguo na viatu. Kuna maandishi Manix kwenye ukuta. Kuna kabati nyeupe ambayo imewekwa viatu na kuna mwangaza mkubwa mweupe. Katikati ya nyumba hii ni meza ya glasi, kando yake, ni nguo zilizowekwa kwa kuning'inia.

Hapa ni ndani ya duka la kuuza vifaa kama vile shati, viatu na nguo hasa za wanaume ndo zinazoonekana. Upande wa kushoto, kuna koti za suti zilizopangwa kwa safu mbili kwa njia ya kuning'inia. Katikati kuna shati zilizokunjwa vizuri na kuwekwa ndani ya karatasi za plastiki.

Hapa ni ndani ya duka la urembo au la kununua mapambo ambapo biashara ya kuuza nguo, kofia, viatu, shanga, pete saa na vinginevyo inaendelea. Duka hili lina milango ya glasi na pia madirisha ya glasi. Upande wa kulia kuna sanamu ya majaribu

Hapa ni ndani ya duka la kununua mapambo na vifaa vingine vya urembo. Kuna pete, saa, mikufu, mishipi na nguo zingine ndogo kama vile za wanawake. Vitu hivi vimepangwa katika rafu ndogo kwenye ukuta.

Hapa ni ndani ya duka maalumu ya kuuza vifaa vya urembo kwa wanawake, kama vile, shanga, mikufu, pete, viatu, nguo, na mikoba midogo, ambayo wanawake hutumia kubebea vitu vyao. Pia kuna miwani iliyopangwa kwenye rafu hizo.

Hapa ni kwenye duka ambapo biashara ya kuuza vifaa vya mapambo au urembo kama vile kofia, nguo, mikoba, shanga, pete na tai inaendelea. Kuna baadhi ya vitu ambazo ni za wanawake. Kuna sanamu ya majaribio ya rangi nyeupe iliyovalishwa kofia na nguo nyekundu.

Hili ni duka la kununua viatu. Vimepangwa katika rafu sita ukihesabu kutoka juu. Rafu ya kwanza na ya pili, imepangwa viatu vya ngozi vya kupaka rangi. Vingine vya kamba ,vingine visivyo vya kamba. Rafu zingine zimepangwa viatu vya kamba.

Hili ni duka la kununua vifaa vya kujipamba na urembo. Kuna sanamu nyeusi ya maonyesho, iliyovalishwa begi, shanga, saa, nguo nyekundu na kitambaa chekundu. Upande wa kulia kuna miwani ya kujikinga jua yenye rangi na miundo tofauti.

Hili ni duka la mapambo, lina kabati ya rangi wa samawati. Upande wa kulia, nguo zimefungwa kwa plastiki laini na kuwekwa katika nafasi za miche miraba. Upande wa kushoto, kuna mapambo mengine.

Hapa ni kwenye mnada wa kuuzia magari ambapo biashara inaendelea. Kuna magari aina tofauti kama vile magari madogo ya kibinafsi, malori ya kubebea mizigo na matatu. Kuna gari za rangi nyeusi na zingine nyeupe.

Huu ni wakati wa mchana, na ni kwenye mnada wa kuuzia magari ambapo biashara inaendelea. Mteja mmoja anaonekana akitembea akitazama magari haya. Ni magari ya kibinafsi na yana marangi tofauti kama vile rangi ya fedha, rangi nyeupe, nyeusi na rangi ya samawati.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye mnada wa kuuzia magari ambapo biashara inaendelea. Uwanja huu una nyasi chini na umezingirwa na vichaka na miti. Kuna gari jeusi ambalo nj la aina ya Subaru. Kando yake kuna gari nyeupe.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye mnanda wa kuuzia magari ambapo biashara inaendelea. Kuna muuzaji au mhudumu mwanaume ambaye amevalia suti nyeusi. Ana mteja mwanamke ambaye amevalia nguo ya rangi ya hudhurungi. Wamekaa wakitazama huku wakijadiliana kuhusu magari.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye mnanda wa kuuzia magari ambapo biashara inaedelea. Kuna magari aina mbalimbali ya rangi tofauti na hasa mengi ni ya kibinafsi. Kuna gari moja kubwa aina ya Subaru na nyuma yake upande wa kushoto kuna magari mengine meusi.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye mnada wa kuuza magari ambako biashara inaendelea. Kuna gari ndogo la kibinafsi lililopakwa rangi nyeupe ambalo limeegeshwa. Ni aina ya Suzuki Alto. Gari hili limepigwa picha kutoka upande wa mbele.

Hii ni wakati wa mchana na ni kwenye mnada wa kuuza magari ambapo biashara inaendelea. Kuna magari madogo ya kibinafsi ya rangi tofauti kama vile samawati, nyeusi na nyeupe. Kuna magari aina mbalimbali ikiwemo Nissan na Toyota.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye mnada wa kuuza magari ambapo biashara inaendelea. Kuna magari ya rangi tofauti kama vile samawati, nyekundu, nyeupe, na nyeusi. Muuzaji wa magari anaonekana akiongelesha wateja wake wawili ambao ni mwanaume na mwanamke.

Huu ni wakati wa mchana kwenye mnada wa kuuzia magari mapya. Magari yenyewe yamepangwa vizuri kwenye maegesho huku yakiwa yameangalia upande wa mbele. Kuna magari ya rangi nyeupe na mengine ya rangi nyeusi.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye mnada wa kuuzia magari ambapo biashara inaendelea. Ni katika maegesho ya magari ambayo yanauzwa. Mengine na mazee na mengine mapya. Kuna gari aina Subaru ambalo limepigwa picha kutoka upande wa nyuma.

Huu ni wakati wa mchana, na ni kwenye mnada wa kuuzia magari ambapo biashara inaendelea. Kuna gari moja ndogo la kifahari, na limepakwa rangi ya manjano. Pia, kuna magari mengine yaliyozingira gari hili, moja ikiwemo ya rangi nyekundu.

Huu ni wakati wa usiku na ni kwenye mnanda wa kuuza magari ambapo biashara inaendelea. Kuna gari moja lililo pakwa rangi ya fedha na ni gari la kubebea abiria limeegeshwa kwa maegesho ya magari yaliyo chorwa mstari mweupe. Nyuma yake kuna magari mengine madogo ya kibinafsi.

Huu ni wakati wa mchana, na ni kwenye mnada wa kuuzia magari ambako biashara inaendelea. Kuna muuzaji ambaye amevalia suti na ameshikilia kitabu cha rangi ya samawati. Kuna wateja wawili ambao ni mwanamke na mwanaume ambao wanatabasamu wakijadiliana na mwenzake huyu.

Huu ni wakati wa mchana, na ni kwenye muktadha wa uuzaji na ununuzi wa magari kwenye mnada. Kuna lori kubwa aina ya trela ambalo limebeba magari mengi kwenye upande wa nyuma . Magari haya ni ya rangi tofauti kama vile nyeupe, rangi ya kijani na pia nyeusi.

Hapa ni kwenye mnada wa magari ambapo biashara ya kuuza na kununua magari inaendelea. Kuna magari mengi mapya ya kibinafsi ya rangi tofauti kama vile nyeusi, nyekundu na nyeupe. Wahudumu wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye viti vyao huku wateja wakitembea wakiangalia magari hayo.

Huu ni wakati wa mchana kwenye mnanda wa kuuzia magari. Kuna magari mengi ya binafsi ambayo yameegeshwa kwenye uwanja huu. Magari yanayoonekana kwenye picha hii ni ya rangi nyeusi na mengine ya rangi ya fedha. Ni ya aina mbalimbali kama vile Nisani na Subaru.

Huu ni wakati wa mchana kwenye mnada wa kuuzia magari ambapo biashara inaendelea. Kuna gari moja la kubeba abiria ambalo limeegeshwa hapa na ni la rangi ya fedha. Kuna miti mikubwa ya rangi ya kijani ambayo inaonekana kwa umbali.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye mnada wa kuuza magari ambako biashara inaendelea. Kuna gari moja kubwa aina ya Toyota ambalo limepigwa picha kutoka upande wa mbele. Limeegeshwa kando ya barabara. Kuna nyasi upande wa kushoto wa gari hili.

Huu ni muktadha wa kuuza magari kwenye mnada. Kuna gari kubwa ambalo linatumika kubeba magari mapya kutoka sehemu moja mpaka nyingine. Kuna gari lililobebwa na ni la rangi ya samawati.

Huu ni mnada wa kuuza magari ambapo biashara inaendelea gari moja nyeusi limefunguliwa milango yote ili kuonyesha wateja upande wa ndani ili wajue kama wanalitaka ni wakati wa mchana kuna gari jingine upande wa kushoto wa gari hili jeusi.

Hapa ni kwenye mnada wa kuuza magari ambapo biashara inaendelea. Gari hili nyeusi limepigwa picha upande wa mguu wa mbele. Gari lenyewe limeegeshwa kwenye maegesho ambayo yamezingirwa na uwanja wa nyasi.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa mnada wa kuuza magari. Kuna lori kubwa la rangi nyekundu ambalo limebeba magari mengi. Yaliyo juu ni ya rangi nyeupe na kuna la rangi nyekundu. Kuna mengine yaliyo upande wa chini wa lori hii.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye mnada wa kuuza magari ambapo biashara inaendelea. Gari lililo karibu ni la aina ya subaru na mbele yake kuna gari jingine ndogo. Yote ni ya rangi ya nyeusi. Upande wa kushoto kuna magari mengine meusi.

Hapa ni mjini na ni kwenye mnada wa kuuzia gari ambapo biashara inaendelea. Kuna gari moja la kubeba abiria kumi na wanane lililopigwa picha kutoka upande wa nyuma. Gari hili ni nyeupe limewashwa mataa kwa kuwa ni wakati wa usiku.

Huu ni wakati wa mchana kwenye mnada wa kuuzia magari, kuna magari aina mbalimbali na yote ni magari ya kibinafsi, ni ya marangi tofauti kama vile nyekundu, nyeusi na nyeupe yamepangwa vizuri kwa maegesho.

Hapa ni kwenye mnada wa kuuza magari, ambapo biashara inaendelea. Mhudumu aliyevalia suti, anawaonyesha wateja wake wawili ,mmoja mwanaume mwingine mwanamke, magari kwenye simu yake. Wamezingirwa na magari ya marangi tofauti, kama vile nyeupe na nyeusi.

Huu ni mnada wa kuuza magari ambapo biashara inaendelea kuna gari moja nyeupe lililoegeshwa na limepigwa picha kutoka upande wa kulia gari hili ni la kubeba abiria. Kuna nyaya za stima zinazo onekana zikipita juu ya mnada huu.

Huu ni wakati wa mchana, ndani ya mnada wa kuuza magari. Kuna gari kubwa nyeupe, aina la Toyota ambalo linaweza kubeba abiria kumi na wanane. Limepigwa picha kutoka upande wa mbele. Gari lenyewe limeegeshwa kando ya barabara, ili kuwezesha wateja kuliona na kujua kama wanalitaka.

Huu ni wakati wa mchana hasa kwenye mnada wa kuuza magari ambapo biashara inaendelea. Kuna magari ya aina mbalimbali ya rangi tofauti kama vile nyeupe na nyeusi. Gari lililopigwa picha upande wa nyuma ni la aina ya subaru. Kuna magri aina tofautitofauti.

Ni wakati wa mchana kwenye mnadawa kuuza magari, ambapo biashara inaendelea. Kuna gari moja kubwa jeupe, aina ya Toyota yenye uwezo wa kubeba abiria kumi na wanne. Gari hili limepigwa picha kutoka upande wa nyuma. Limeegeshwa kando ya barabara.

Huu ni wakati wa mchana kwenye mnada wa kuuza magari. Mnada wenyewe uko mashambani kwa kuwa kuna nyasi na upande wa nyuma miti inaonekana. Kuna gari aina ya Toyota, ambalo ni nyeupe na lina uwezo wa kubeba abiria kumi na wanne.

Hapa ni katika mnada wa kuuza magari ambapo shughuli za biashara zinaendelea ni wakati wa mchana kwa kuwa jua limengaa magari mengine yanaonekana kwa kupitia dirisha ya mbele gari hili lina redio iliyoonyesha nambari 88.5

Huu ni wakati wa mchana ambapo biashara ya kuuza magari mazee na ya kitambo kwenye mnada wa magari inaendelea. Kuna gari moja la rangi ya samawati aina ya Ford Thunderbird ambalo limepigwa picha kwa upande wa mbele upande wa kulia.

Huu ni mnada wa kuuza magari mazee na iliyotumika na mengine mapya. Mnada huu uko mashambani kwa kuwa miti na mimea mengine yanaonekana upande wa nyuma na uwanja huu una nyasi. Kuna magari aina tofauti kama vile nissan na Toyota.

Huu ni uwanja wa mnada wa kuuza magari. Ni wakati wa mchana na uwanja huu umezingirwa kwa ukuta wa mabati. Magari haya yanaweza kuwa mazee au mapya. Yana rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu na samawati.

Huu ni muktadha wa mnada wa kuuza magari. Kuna gari moja kubwa aina ya toyota lenye nambari ya usajili KAC. Ni wakati wa mchana. Gari hili limepigwa picha kutoka upande wa mbele ili kutafta mteja anayelitaka.

Haya ni maeneo ya mnada wa kuuza magari. Na gari nyekundu linaloonekana kawa limeng'olewa viti, na vifaa vingine vya maana kama vile: milango, madirisha na vifaa vya kuendesha. Gari hili limetumika kwa kuuza vifaa hiyvo badala ya kuuza gari lenyewe likiwa mzima.

Huu mnada wa kuuza magari ya kitambo na ya kifahari yaliyotumika, kuna gari moja ndogo na rangi ya manjano, kando yake kuna gari nyekundu ambalo halina madirisha wala milango, nyuma kuna magari mengine mawili.

Hapa ni kiwandani au mnanda wa kuunda na kuunganisha viunzi au mifumo ya mabasi ya ubebaji, yale ya manjano ya kubeba wanafunzi wa shuleni, huku haya meupe ni ya kubeba wasafiri wa kawaida.

Huu ni mnada wa kuuza magari mazee na yaliyotumika huko katika mashambani ambako miti inaonekana ,nyasi na ni mchana jua la utosi. Wanawake na wanaume wanaonekana wakiwa wamekaa katikati huku wakijadiliana kuhusu magri haya.

Huu ni mnada wa kuuza magari. Wauzaji na wanunuzi wanaonekana wakijadiliana bei ya magari haya, huku wakiegemea gari moja nyeusi. Nyuma kuna miti ya rangi ya kijani ilioinama.

Huu ni mnanda wa kuuza magari nyingi. Yamepangwa katika safu mmoja, upande wa kushoto. Hayana nambari za usajili kwa kua bado hayajanunuliwa. Kando yake kumeachwa nafasi pana, ambapo wanunuzi wanaweza kutembelea, huku wakijitazamia, kuona ni gani litawapendeza.

Hapa ni wakati wa mchana kwenye mnanda wa kuuza magari mazee, mapya na yaliyotumika. Mnanda huu uko katika mashambani kwa kuwa miti inaonekana kwa mbali, nyasi chini na nafasi katikati inayokaa kama mtaro.

Huu ni mnada wa kuuzia magari ulio katika uwanja wa nyasi ya kijani. Una magari kama vile Subaru, Toyota na Nissan. Mwanaume mmoja anaonekana akipita mbele ya magari haya akitazama. Anaweza kuwa ni mnunuzi ama mteja.

Hapa ni sokoni ambapo biashara inaendelea ni kwenye duka amambapo michongo mbalimbali ya mbao au ya mawe inauzwa pia na bidhaa zingine kama vile vifaa vya kushikilia funguo. Michongo ingine ina umbo la twiga ingine umbo la punda milia.

Hapa ni sokoni ambapo biashara ya kuuza vifaa mbalimbali inaendelea. Ni kwenye maduka ya kuuza vifaa vya mapambo au urembo kama vile mishipi, shanga, pete na nguo. Wateja wanaonekana wakitembea wakichagua bidhaa hizi huku wauzaji wakiwa wamekaa karibu na bidhaa zao.

Huu ni wakati wa mchana sokoni, amabapo biashara inaendelea. Kuna muujazi wa mimea aina ya mboga ambazo zinatumika kulisha binadamu, wanyama kama vile kuku na ng'ombe. Wanabiashara wanaonekana wakisimama. Mboga zenyewe zimewekwa kwenye magunia meupe.

Huu ni wakati wa mchana sokoni ambapo biashara inaendelea. Hapa ni kwenye duka la kuuzia viatu vya wanaume pamoja na vya wanawake hasa vinavyotumika kwenye michezo mbalimbali. Kuna gari nyeupe ambalo linapita katikati ya soko hili.

Hapo ni sokoni ambapo biashara inaendelea hasaa ni katika duka la kuuza bidhaa vya upishi au viungo. Kuna majani mbalimbali yanayotumika kwenye upishi kama vile dania, sukuma wiki na mboga za aina nyingine.

Huu ni wakati wa mchana sokoni ambapo viuongo vya kupika na pia matunda yanauzwa. Matunda kama vile nyanya na machungwa yametandzwa chini kwenye vyandarua. Wauzaji wamekalia viti na ni wanawake wawili . Kuna vifaa vingine vilivyowekwa kwenye magunia ya rangi nyeupe na rangi ya kijani.

Huu ni wakati wa mchana sokoni, ambapo biashara inaendelea. Ni kwenye duka ya malimali, ambapo bidhaa za chuma zinauzwa. Kua vifaa kama vile masanduku, karai za kupikia samaki, na jiko zinauzwa.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye soko ambapo biashara inaendelea. Ni kwenye duka ambapo vifaa vya michongo ya mbao au ya mawe inauzwa. Kuna vifaa vya rangi tofauti tofauti kama vile vyeusi na vyeupe. Wauzaji wamekaa chini upande wa mbele huku wakiita wateja wanaopita. Kuna vitu vilivyowekwa kwenye magunia meupe.

Huu ni wakati wa mchana kwenye soko ambalo biashara inaendelea. Ni kwenye duka la kuuza matunda mbali mbali kama vile tikiti maji, na nasi ambazo zimeninginia kutoka juu na kuna mahindi ambayo yamepangwa kwenye meza.

Huu ni wakati wa mchana sokoni ambapo biashara inaendelea. Ni katika duka lililo nje la kuuza maua ya rangi tofauti. Kuna maua yaliyopangwa pamoja ya rangi nyekundu, ,mengine ya rangi ya waridi, na mengine meupe.

Hapa ni sokoni ambapo biashara inaendelea. Ni kwenye duka linalouza vifaa vilivyotengenezwa kwa shanga .Vifaa hivi vinaweza kutumika kwa urembo wa nyumba , hoteli ama pia kama mavazi , hasa kwenye shingo au kwenye kiuno kwa wanawake.

Hapa ni sokoni wakati wa mchana ambapo biashara inaendele hasa ni kwenye duka la kuuza vifaa na viungo vya upishi na matunda. Kuna matunda kama vile ndizi, machunga na tufaha. Upande wa kushoto, kuna viungo vya kupika kama vile mdalasini na nyanya.

Hapa ni sokoni ambapo biashara inaendelea, hasaa ni kwenye duka la kuuza vifaa au viungo vya upishi. Kuna matunda kama vile nyanya, vitunguu na pilipili hoho na karoti. Vifaa vingine vimewekwa ndani ya magunia.

Huu ni muktadha wa soko ambapo biashara inaendelea. Ni kwenye duka la kuuza viatu vya wanawake kama vile ndala au sapatu na viatu vingine vinavyofunika mguu wote. Viatu hivi ni vya bei ya shilingi 300.

Hapa ni sokoni ambapo biashara inaendelea. Ni kwenye duka la kuuza viatu vilivyotengenezwa kwa ngozi na shanga. Viatu hivi vinaweza kuvaliwa na wanaume pamoja na wanawake. Kuna mwanaume ambaye ameinama na yeye ndiye muuzaji.

Hapa ni sokoni ambapo biashara inaendelea , hasa ni kwenye duka zinazouza vifaa vilivyoundwa kwa shanga kama vile mikufu na mishipi. Vifaa hivi vimewekwa vikiwa vimening'inia kwenye ukuta ili wateja kuiagalia na kuchagua wanavyotaka.

Hapa ni sokoni ambapo biashara ya kuuza vifaa vya mapambo ya nyumba, hospitali, hoteli au makao mengine ya watu inaendelea. Kuna vitu kama vile michoro ya rangi tofauti, kuna vitu vya kuweka kwenye ukuta na vishikilio vya saa.

Huu ni wakati wa mchana sokoni ambapo biashara inaendelea. Ni kwenye duka la kuuza mapambo na vifaa vingine vya urembo kama vile shanga, mikufu, mishipi, pete na vinginevyo. Kuna pia kofia na shanga zilizo upande ya chini. Wateja wanaonekana wakisimama wakichagua bidhaa hizi.

Hapa ni sokoni ambapo biashara ya kuuza vifaa na maumbo mbalimbali ya kurembesha aidha nyumba au mahali pengine kama vile mahoteli inaendelea kuna vitu kama vile jagi za kuweka maua na picha zilizochorwa kwa mikono.

Hapa ni sokoni ambapo biashara ya kuuza matunda inaendelea. Wauzaji wamekaa karibu na bidhaa zao huku wateja wakikaribia ili kuchagua wanachotaka. Kwa karibu kuna ndizi ambazo zimeiva huku zingine hazijaiva. Zilizoiva ni za rangi ya manjano huku zisizoiva ni za rangi ya kijani.

Hapa ni sokoni ambapo biashara ya kuuza viungo vya kupika na matunda inaendelea. Vimeekwa katika katoni, vingine kwenye masanduku na vingine kwenye ndo za rangi ya kimajano. kuna nyanya zilizofungwa kwa karatasi nyekundu.

Hapa ni sokoni ambapo biashara ya kuuza nguo za mitumba inaendelea. Nguo hizi zimekunjwa kwa vipeto au bandali kubwa wa kwamba nyeusi. Vimekunjwa hivi ili kuzuia uchukuaji wa nafasi kubwa na kurahisisha kubeba.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia ambapo wateja huchukua vitu wanavyotaka na kuvilipia kabla ya kutoka. Hapa hasa kunauzwa vitu vya kurembesha nyumba kama vile picha, maua na glasi za kuweka maji.

Hapa ni sokoni ambapo shughuli ya biashara inaendelea. Kuna matunda aina mbalimbali kama vile machungwa, maembe, ndizi, mananasi na hata tufaha. Kila tunda limepangwa kando kulingana na aina yake.

Hapa ni mjini wakati wa mchana. Ni ndani ya soko la kuuza vifaa vya kujipamba kama vile mikufu, saa, shanga, pete na nguo. Kuna viatu vya rangi ya hudhurungi vilivyowekwa chini upande wa kushoto. Kuna miavuli mbalimbali kama vile la rangi ya nyekundu na la rangi ya samawati.

Hili ni soko la vyakula vya kupika na viungo vingine. Matunda yamewekwa kwenye kreti za plastiki. Kuna biriganya, nyanya, viazi, vitunguu, karoti, na malenge.

Hapa ni sokoni ambapo kuna duka inayouza viungo vya kupika. Kila kiungo kimewekwa katika chupa iliyoandikwa jina kuonyesha kilichomo ndani. Upande wa kushoto kuna ratili ambayo inapima kila kiungo na uzito wake.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa kusubira ya kuishi au kufanyia biashara kuna jumba kubwa ambalo lime pakwa rangi nyeupe upande wa mbele, linapaa ya rangi ya udongo kuna ngazi iliyo wekwa mlangoni kuna pikipiki ambayo ime egeshwa karibu na mlango wa jumba hili.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa kusudi la kuishi au kufanyia biashara. Kuna ujenzi wa lango amabao unaendelea. Chini, mawe yameelekwa na upande wa juu chuma zimepangwa ili kuweka paa.

Huu ni wakati wa mchana jijini na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa kusudi la kuishi au kufanyia biashara. Kuna jumba kubwa la ghorofa ambalo limepakwa rangi la hudhurungi na rangi nyeupe. Kando ya jumba hili kuna bango ambalo linatangaza kuwa kuna nyumba zinazouzwa.

Huu ni wakati wa mchana jijini. Ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa minajili ya kuishi au kufanyia biashara. Kuna majumba mawili makubwa ambayo ni ya ghorofa. Kuna nyaya za stima ambazo zinaonekana zikipita. Kuna msitu mdogo au kichaka ambacho ni cha rangi ya kijani.

Huu ni wakati wa mchana mjini, na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha, kwa kusudi la kuishi au kufanyia biashara. Kuna jumba kubwa la ghorofa, ambalo limepakwa rangi ya manjano, na lina madirisha makubwa kutoka juu mpaka chini.

Huu ni wakati wa mchana na kwenye makazi ya watu. Ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa kusudi la kuishi au kufanyia biashara. Kuna jumba kubwa la ghorofa ambalo limepakwa rangi nyeupe na rangi ya hudhurungi.

Huu ni wakati wa mchana mjini, na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha za kuishi au za kufanyia biashara. Kuna jumba kubwa la ghorofa ambalo limepakwa rangi nyeupe .Kuna bango kubwa pia ambalo linaonyesha kuna manyumba yanayouzwa .Nambari limeweka kwenye bango hili ili ukitaka kununua nyumba upige.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa kusudi la kuishi au kufanyia biashara. Kuna majumba ya ghorofa na ya kupakwa rangi nyeupe na rangi ya kijivu. Kuna baiskeli mbili zilizoegeshwa mbele ya nyumba hizi.

Huu ni wakati wa mchana mjini na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa kusudi la kuishi au kufanyia biashara . Kuna majumba mengi ya ghorofa ambayo yamepakwa rangi nyeupe na rangi ya kijivu . Yameandikwa jina kwa rangi nyeupe upande wa juu ili kuvutia wateja au watu ambao wanatafuta shughuli zinazopeanwa kwenye majumba haya.

Huu ni wakati wa mchana jijini na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa kusudi la kuishi au kufanyia biashara. Kuna majumba makubwa ya ghorofa ambayo yamepakwa rangi ya kijivu na rangi nyeupe. Yamezingirwa na ukuta wa mawe. Kuna lango kubwa ambalo ni nyeusi.

Huu ni wakati wa mchana jijini, na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa kusudi la kuishi au kufanyia biashara. Kuna jumba kubwa sana la ghorofa, na limepakwa rangi nyeupe na rangi ya kijivu. Kuna kichaka upande wa mbele wa jumba hili. Nyaya za stima zinaonekana zikipita.

Huu ni wakati wa mchana mjini na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa minajili ya kuishi au kufanyia biashara. Kuna jumba kubwa na ghorofa ambalo limepakwa rangi nyeupe na rangi ya kijani na nyaya za stima zinazopita mbele ya jumba hili ,lina bango upande wa juu ambalo linaonyesha wateja hawa wanaweza kufika waweze kuchagua nyimbo wanazotaka.

Hapa ni mjini wakati wa mchana ambapo ujenzi wa nyumba za kukodisha au za kufanyia biashara unaendelea. Nyumba hizi hazijapakwa rangi. Nyaya za stima zinaonekana kupita mbele ya nyumba hizi. Zimezingirwa na ukuta wa mabati ili kuzuia watu kuumia.

Hapa ni mjini, na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa matumizi ya makao ama kufanyia biashara. Nyumba hizi ni za ghorofa. Zimepakwa rangi kama vile kijani, ingine ya hudhurungi na nyumba nyingine nyeupe.

Huu ni wakati wa mchana jijini na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa kusudi la kuishi au kufanyia biashara. Kuna jumba kubwa la ghorofa nyingi na ni la rangi hudhurungi. Lina lango kubwa lililopakwa rangi nyeupe.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa kukodisha nyumba za kuishi . Kuna lango kubwa la rangi nyeusi ambalo limebandikwa karatasi nyeupe. Karatasi yenyewe imeandikwa nambari kwa kuwa yule ambaye anataka kukodisha nyumba apige namba hiyo.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa kusudi za biashara au kuishi, kuna jumba kubwa la gorofa la rangi ya hudhurungi ambalo limezungkwa na ukuta wa mawe. Juu ya nyumba hili ni tanki za maji.

Huu ni wakati wa mchana, katika makao ya watu. Kuna nyumba zisizo za ghorofa za kibinafsi, na upande wa kushoto kuna jumba la ghorofa linalojengwa. Limefunikwa kwa neti ya rangi ya kijani ili kuzuiya mawe na chembechembe zingine kuangukia watu wanaopita.

Huu ni wakati wa mchana kwenye jiji, ni kwenye muktadha wa nyumba kubwa za kukodisha kwa minajili ya kuishi au kufanya biashara. Kuna nyumba la ghorofa ambalo limeandikwa Northrige Heights, limezingirwa na ukuta wa mabati, kunda ya jumba hili kuna majumba mengine ya ghorofa pia.

Hapa ni mjini wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa nyumba kubwa za kukodisha kwa minajili ya kuishi au kufanyia biashara. Nyaya za stima zimepita mbele ya nyumba hizi kubwa za ghorofa. Zimepakwa rangi nyeupe.

Huu ni wakati wa mchana jijini na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa kusudi la kuishi au kufanyia biashara. Kuna nyumba za ghorofa ambazo ni za rangi ya hudhurungi. Zimejengwa vizuri na zinaweza kuvutia wateja.

Huu ni wakati wa mchana mjini, na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa kusudi la kuishi au kufanyia biashara. Kuna jumba kubwa la ghorofa ambalo limepakwa rangi nyeupe na nyeusi. Lina madirisha makubwa yanaonekana kuwa yamejipanga upande wa kushoto.

Huu ni wakati wa mchana jijini na kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa kusudi la kuishi au kufanyia biashara. Nyumba hizi zimezingirwa na ukuta wa mawe. Kuna jumba kubwa ambalo ni la ghorofa limepakwa rangi ya hudhurungi na rangi nyeusi.

Huu ni wakati wa mchana jijini na ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa matumizi ya biashara au makao ya watu. Nyumba lililo hapa liimeandikwa Bonasta na limepakwa rangi ya kijani kila ghorofa tatu.

Haya ni mazingira ya kuuza nyumba za kukaa na zingine za kufanyia biashara. Kuna kasri au jumba kubwa la rangi ya manjano. Nje ya kasri hii, ni uwanja mzuri wa nyasi ya rangi ya kijani, iliyokatwa vizuri.

Huu ni wakati wa mchana na ni mjini ambapo kuna nyumba mbali mbali za ghorofa, na zingine fupi zisizo za ghorofa. Zinatumika kukodisha kwa watu wanaotaka kukaa, kufanyia biashara, kufungua ofisi, kufungua shule, na pia tume za kijamii.

Hapa ni mjini wakati wa mchana, kwa kuwa kuna anga safi, na mawingu madogo meupe. Kuna nyumba za, kubwa za ghorofa, za kukodisha, kwa minajili ya biashara, ama makazi. Kando ya nyumba hii kubwa, kuna nyumba zingine fupi, za maghorofa kama vile saba.

Ni wakati wa mchana na hapa ni ambapo manyumba ya ghorofa yanajengwa kwa kusudi la kukodisha watu au wapangaji wanaotaka kuishi ndani. Majumba mengine yamekamilika kama yaliyo upande wa kulia na yaliyo upande wa kushoto. Katikati yao ni majumba mapya yanayojengwa.

Hili ni jumba la biashara lenye ghorofa mbili. Sakafu ya chini kuna baiskeli zilizo pangwa. Kuna duka ya kuuza vifaa vya ujenzi. Pana bango lililo karibisha watu ambao wanataka kukodisha nafasi hizi kwa kuanza kazi zao.

Hapa ni kwenye duka kuu la kujihudumia ambapo biashara inaendelea. Kwa kawaida, wateja huweza kuchagua bidhaa wanazotaka na baadaye kuzilipia kabla ya kutoka nje. Ni kwenye sekta ya kuuza vifaa vya elektroniki kama vile televisheni, redio, pasi na vinginevyo.

Hapa ni katika duka kuu la kujihudumia, kwenye sekta ya kuuza samaki. Zimewekwa kwenye firiji ili kuzihifadhi zisiharibike kwa haraka. Kwenye ukuta kuna maandishi ya kuwavutia wateja yaliyoandikwa kuwa; samaki mzuri akijua kuogelea atajigonga.

Hapa ni penye duka kuu la kujihudumia, ambapo kwa kawaida wateja huchagua bidhaa wanazotaka na baadaye kuzilipia kabla ya kutoka nje. Ni sekta ya kununua vifaa vya kupikia au viungo kama vile mafuta ya kupika, mchele, unga na vifaa vingine kama vile siagi.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia, ambapo kwa kawaida wateja huchagua bidhaa wanazotaka, na kwenda kuzilipia kabla ya kutoka nje. Hii ni sekta ya kuuza vifaa vinavyotumika jikoni, kama vile sahani, vikombe, na vichungi vyote vya plastiki.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia ambapo kwa kawaida wateja huchagua bidhaa wanazotaka na kuzilipia kabla ya kutoka nje. Hii ni sekta ya kuuza vyakula vya kula haraka haraka kama vile keki, mikate na biskuti.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia ambalo wateja huchagua bidhaa wanazotaka na baadae kuzilipia kabla ya kutoka nje. Hii ni sekta ya kuuza viatu vya wanaume pamoja na za wanawake. Vimepangwa vizuri kwenye mbao kwenye rafu ya rangi nyeupe.

Hapa ndani ya duka la kujihudumia ambapo kwa kawaida wateja huchagua bidhaa zote wanazotaka na baadaye kuenda kuzilipia kabla ya kutoka nje. Hii ni sekta ya vifaa vya usafi kama vile taulo za usafi za wasichana na sabuni za kufanya usafi.

Hapa ni kwenye duka kuu la kujihudumia ambapo biashara inaendelea. Kwa kawaida wateja wanachagua bidhaa wanazotaka na baadae kuzilipia kabla ya kutoka nje. Hii ni sekta ambapo bidhaa za upishi kama vile mchele, maharagwe na ndengu zinauzwa.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia, ambapo wateja huchagua bidhaa wanazotaka, na baadae kwenda kuzilipia kabla ya kutoka nje. Hii ni sekta ya kuuza vinywaji kama vile sharubati, soda, na vinywaji vingine kama maji.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia, ambapo kwa kawaida, mteja huchagua bidhaa wanazotaka, na baadaye kuzilipia kabla ya kutoka nje, hii, ni sekta ya kununua vifaa, vinazotumika kwenye usafi, kama vile fagio, sabuni, na vifaa vingine, kama dodoki.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia ambapo biashara inaendelea. Kwa kawaida, wateja wanachagua bidhaa wanazotaka na baadae kwenda kuzilipia kabla ya kutoka nje. Hii ni sekta ya vyakula kama vile mikate, keki, biskuti na maziwa.

Hapa ni ndani ya duka la kujihudumia, ambapo biashara inaendelea. Kwa kawaida, wateja huchagua bidhaa wanazotaka na badae kuzilipia kabla ya kutoka nje. Eneo la kuuza vifaa vya usafi linaoneka, pia vyakula kama vile kripsi na battery za saa zinaonekana.

Hapa ni kwenye duka kuu la kujihudumia, ambapo kwa kawaida, wateja huchagua bidhaa wanazotaka, na baadaye kuzilipia, kabla ya kutoka nje, hii ni sekta ya kuuza vyakula, na nyama, kama vile nyama ya mbuzi, nyama ya kuku, na nyama ya kondoo.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia ambapo biashara inaendelea. Kwa kawaida, wateja huchagua bidhaa wanazotaka, na baadaye kuenda kujilipia kabla ya kutoka nje. Ni kwenye sekta ya kuuza vyakula kama vile mayai, mikate, keki na soda.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia ambapo kwa kawaida wateja huchagua bidhaa wanazotaka na baadaye kuzilipia kabla ya kutoka nje. Hii ni sekta ya vidude na vifaa vya kuchezea hasa vya watoto kama vile baiskeli, mwanasesere na vifaa vingine.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia ambapo kwa kawaida wateja huchagua bidhaa ambazo wanazitaka na baadaye kuenda kulipia kabla ya kutoka. Hii ni sekta ya kununua kemikali za kuosha kama vile sabuni na vifaa vingine vya kuoshea sakafu na choo.

Hapa ni kwenye duka kuu la kujihudumia ambapo wateja huchagua bidhaa na baadae kuzilipia kabla ya kutoka. Ni kwenye sekta ya vifaa vinavyotumia stima ili kufanya kazi kama vile jiko na televisheni na redio.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia ambapo kwa kawaida wateja huchagua bidhaa wanazotaka na baadaye kuzilipia kabla ya kutoka nje. Ni kwenye sekta ya kununua vyakula vya kula haraka kama vile biskuti , keki na sharubati.

Hapa ni mlangoni pa duka kuu la kujihudumia ambapo kwa kawaida wateja huchagua bidhaa wanazotaka na kuzilipia kabla ya kutoka nje. Karibu na mlango, kuna mhudumu aliyevalia shati nyeupe na tai nyeusi, amesimama hapa ili kuweza kuhudumia wateja kabla ya kutoka.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia ambalo kwa kawaida wateja huchagua bidhaa wanazotaka na baadaye kuzilipia mlangoni kabla ya kutoka. Hii ni sekta ya kununua bidhaa za urembo na vifaa vingine kama vile dawa ya kusugua meno na mafuta.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia ambapo wateja wanachagua bidhaa wanazotaka na kuzilipia kabla ya kutoka nje, hii ni sekta ta kuuza matunda kama vile avocado, ndizi, mapera na machungwa.

Hapa ni kwenye duka kuu la kujihudumia ambapo kwa kawaida wateja huingia na kuchagua bidhaa wanazotaka na baadaye kuzilipia kabla ya kutoka nje. Picha hii imepigwa upande wa nje ambapo kuna maegesho ya magari.

Hapa ni kwenye duka kuu la kujihudumia ambapo wateja huchagua bidhaa wanazotaka na kuviweka kwenye kikapu na baadaye kuenda kuvilipia kabla ya kutoka nje. Ni kwenye sekta ya kuuza matunda na matunda kama vile nyanya, vitunguu na ndizi zinaonekana.

Hili ni duka kuu la kujihudumia ambapo wateja huchagua bidhaa na baadaye kuzilipia kabla ya kutoka. Hili ni eneo la kuuza nyama hasa nyama ya samaki. Samaki zimewekwa ndani ya friji ili kuzuia kuharibika.

Hapa ni kwenye duka kuu la kujihudumia ambapo kwa kawaida wateja huchagua bidhaa wanazotaka na badae kuzilipia kabla ya kutoka nje. Hii ni sekta ya mafuta ya sehemu mbalimbali za mwili kama vile nywele, uso na mkono.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia ambapo kwa kawaida wateja huchagua bidhaa wanazotaka na baadae kuzilipia kabla ya kutoka nje. Hii ni sekta ya sabuni na mafuta mengine yanayotumika katika usafi au kuosha nguo na kupanguza sakafu.

Hapa ni kwenye duka kuu la kujihudumia ambapo kwa kawaida wateja huchagua bidhaa wanazotaka na baadaye kuzilipia kabla ya kutoka. Ni katika sekta ya karatasi shashi au tissue inayotumika kwa usafi nyumbani, kupanguza mikono au kutumia kwenye choo.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia, ambapo biashara inafanyika. Wateja hapa huingia na kuchagua wanachotaka, na baadae kulipa karibu na mlango, kabla ya kutoka nje. Hii ni eneo la matunda ambapo kuna mwanaume aliyevalia nguo nyeusi, anaonekana akichagua.

Hapa ni mlangoni nje ya duka kuu la kujihudumia ambako kwa kawaida wateja huingia na kuchambua bidhaa wanazotaka, na baadae kulipia kabla ya kutoka nje. Mlangoni, kuna bawabu kubwa, waliosimama wawili ambao kazi yao nikuangalia ambacho wateja wamebeba kabla ya kutoka.

Ndani, kuna eneo la kula la pamoja. Hapa, wateja huja na kuagiza chakula na kinywaji. Kuna pia benki ya kuhifadhi vyakula karibu na mlango kabla ya kuanza kazi. Hili ni eneo linalohusisha chakula cha kama vile mcele mahindi na pojo

Hapa ni katika duka kuu la kujihudumia, ambapo wateja wanaeza kuchukua bidhaa wanazotaka, na baadae kuzilipia kabla ya kutoka nje. Hapa kunaonekana ni matunda aina mbali mbali kama vile, nanasi, tikiti maji, mapera, na nazi,

Hapa ni ndani ya duka kuu la vijijini ambapo biashara inaendelea. Wateja wanaonekana wakichagua bidhaa wanazotaka ambazo watazilipia baadae kabla ya kutoka. Hapa ni kwenye sehemu ya kuuza biskuti ambazo zinaonekana kuwa na ofa ya shilingi mia tatu arobaini na tano.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujinunulia hasa upande wa nguo au mavazi ya wototo na pia ya watu wazima. Hapa wateja huchagua bidhaa wanazotaka na kuenda kuzilipia karibu na mlango kabla ya kutoka nje. Kuna nguo za watoto upande wa kulia na shati upande wa kushoto.

Hapa ni ndani ya duka kuu yakujhudumia ambapo wateja wanaanza kuingia, wachaguwe kile wanacho taka na baadaye kukilipia kabla ya kutoka nje. Hapa ni mahali pa kuuza vitu ya kupika kama vile nyama, samaki, vimwekwa ndani ya friji.

Hapa ni ndani ya duka kuu ambapo wateja huingiza na kuchagua wanachotaka na kulipia vyote pamoja. Kwenye mazingira haya, kuna maziwa na mafuta yaliyo pangwa upande wa kulia. Upande wa kushoto ni mikate na keki.

Hili ni duka kuu la kujihudumia upande wa vyombo vya jikoni haswa vikombe. Kuna vikombe vilivyopangwa kwenye rafu nne kutoka juu mpaka chini. Kila aina ya vikombe vimewekwa kiambatanisho kilichoandikwa bei ya vikombe hivi

Hili ni duka kuu la kujihudumia ambapo bidhaa na vyombo mbalimbali vinauzwa kama vile vya michezo, fanicha au samani. Kuna samani za plastiki, mbao kama vile madawati, viti na meza. Upande mwingine kuna baiskeli.

Hili ni duka kuu la kujihudumia, hasa upande wa usafi. Vifaa vinavyofanana kwa kimatumizi, vimepangwa kwa pamoja. Upande wa pili kunaonekana taulo za rangi nyeupe. Upande wa juu na kando, kuna marashi ya kusafisha hewa.

Hapa ni ndani ya duka kuu la kujihudumia. Upande wa kushoto, kuna mikate iliyopangwa kwenye rafu. Imepangwa katika safu ya chini, katikati na juu. Mbele kuna michele, sukari na mafuta.